Wanyama pori katika misitu wanavutia watalii katika nchini. Hii inaweza leta kuongezeka kwa mapato katika serikali, ili iweze kuunda miungo misingi katika vijiji ama miji tofauti.

Katika shule za upili, na pia za msingi, zina majiko makubwa ambayo yanapikia chakula kingi ambacho, chatosha kila mwanafunzi katika shule, na pia kinabaki.

Nchini, kuna gari za umma. Pia kuna watu wengi ambavyo wanakua wanaingia mjini na wakitoka. Kuna polisi ambao husaidia katika trafiki, na majengo makubwa makubwa ambayo yana ofisi za kazi za watu.